Ni watu wengi ambao wengine wamekaa ndani ya hema na wengine wamesimama nje ya hema. Watu hao wengine wao wanaonekana kuvaa barakoa ilhali wengine hawana.

Ni watu sita ambapo wanaume wawili wameketi chini mbele ya dawati ambapo mwanamke mmoja pamoja na wanaume wengine watatu wamesimama wakitazama tarakilishi ambayo mwanamke huyo anafinya.

Ni wasichana wanne waliotabasamu na kuvaa mavazi ya rangi nyeusi, huku mmoja akiwa anaonekana kushikilia mipira miwili begani mwake.

Picha hii inaonyesha wajaji watatu ambao ni majaji wa Kenya wa mahakama ya upeo walioketi chini. Wawili wa jinsia ya kike na mmoja wa jinsia ya kiume. Chini yao pia kuna watu wanne wanaogiza kwa umakini yanayoendelea.

Ni wanaume watatu wanaoshikana na kuinua mikono na kufurahi. Wanaume hawa wako katika ukumbi kwa mchezo ambao umejaa umati wa watu walioketi chini.